Mandhari ya nyuma ni rangi ya bluu angavu ikitoa mwonekano safi wa kisasa, picha hii inaonyesha uhusiano katika teknolojia na elimu ya kisasa, ikiashiria jinsi kompyuta na masomo ya mtandaoni yanavyochukua nafasi kubwa katika, mfumo wa elimu wa sasa, pia ni ashiria ya meandeleo ya kielimu kupitia njia za kidijitali.

Inaonyesha mwanamke aliyeketi ndani ya gari la treni kwenye eneo la kukalia lililo na meza katikati. Mwanamke huyu ameketi peke yake upande mmoja wa meza akiandika au kuchora kwenye daftari lake. Akiwa ameweka kifaa cha kidijitali kama kompyuta ama kibao mbele yake.

Inaonyesha kijana wa kiume ameketi mezani akiwa anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Amevaa fulana ya rangi ya kijivu na anaonekana, kuwa makini sana na kile anachokifanya. Pembeni ya kompyuta kuna simu ya mkononi. Kwa nyuma kuna ubao mweupe, ulioandikwa kwa mwandishi ya rangi nyekundu, na mlango ambao mandhari ya picha inaonyesha kuwa mazingira ya ofisi au darasani.

Inaonyesha mkono wa mtu ukielekea kwenye kila sura cha kidijitali chenye picha ya kichwa cha binadamu chenye jia ndani yake, kinachoashiria akili bandia. Pembeni ya picha hiyo, kuna alama mbalimbali kama kitabu, faili, video na ishara nyingine za teknolojia.

Inaonyesha basi la shule ya rangi ya manjano, lenye maandishi St. Mary's School , yakiwa yameandikwa upande wa ubavuni, basi hili, lina nembo ya shule upande wa mbele karibu na mlango.

Inaonyesha darasa la shule ambalo halina wanafunzi kwa sasa, ndani ya darasa kuna madawati ambayo yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri wa safu na mstari, kuta za darasa zimepakwa rangi ya kijivu na krimu na kuna madirisha makubwa yanayoleta mwangaza wa kutosha ndani. Mazingira ya darasa ni safi na nadhifu yakionyesha maandalizi ya kupokea wanafunzi.

Inaonyesha wachezaji wawili wa mpira wa magongo wakiwa uwanjani wakishiriki katika mchezo huo. Mchezaji wa mbele, amevaa sare ya mchezo wa rangi nyekundu na nyeupe, na anaonekana akiwa na mpira kwenye gongo lake akitayarisha kuupiga au kupitisha. Mchezaji wa pili aliye nyuma amevaa sare ya rangi nyeusi na nyekundu anaonekana kumfuatilia.

Inaonyesha jengo la kihistoria linalojulikana kama Biruri House. Jengo hili lina muundo wa kawaida wa nyumba za mjini kutoka enzi za ukoloni lenye sehemu mbili kuu, upande wa kushoto ukiwa na madirisha ya kawaida iliyofungwa kwa grilli na upande wa kulia ukiwa na ukuta wa mawe uliopambwa na madirisha madogo ya vioo.

Inaonyesha mwanaume amesimama juu ya jabali kubwa lililowazi katika mazingira ya asili, amepiga ishara ya mkono huku akiwa anatabasamu akionekana kuwa na furaha na kujiamini, amepiga picha yake amevaa fulana ya mistari na suruali ya madoa.

Yaonyesha kikundi cha watu wakihudumiwa chakula kwenye sehemu ya buffet . Hii ni chakula kilichopangwa kwenye meza kwa ajili ya watu kujihudumia. Hii inaonekana kua ni sehemu ya hafla au chakula cha pamoja pengine kwenye mkutano, sherehe au tamasha la kijamii. Watu wanaonekana kua katika hali ya kufurahi na utulivu.

Inaonyesha wanafunzi wa shule ya msingi au sekondari, wakiwa darasani wakifanya mtihani au majaribio. Hii ni mazingira ya mtihani rasmi na picha inaonyesha nidhamu na maandalizi mazuri ya shule kwa ajili ya mtihani. Wanafunzi wanaonekana kuwa na ari nzuri.

Inaonyesha msichana mdogo mwenye furaha akiwa anajihusisha hughulisha na kuchora au uchoraji. Amevaa miwani ya kijivu na fulana ya manjano. Anaonyesha mikono yake iliyojaa rangi mbalimbali, kama kijani na njano.